Kuna boksi ambayo ni ya dawa, ni ya dawa hii ambayo yenye virutubishi vya chuma. Ina vidonge 120,vidonge hizi ziko ndani ya chupa hii, ni ya rangi ya nyeusi.

Kuna watu wawili, mmoja akiwa ni mama ambaye amejifungua mtoto na mwingine kando yake ni mwanaume ambaye ni Bwana wake ameshikilia mtoto mkononi pia. Watu hawa bado hawajatoka hospitalini.

Hapa ni hospitalini. Juu ya meza hili kuna vichupa vidogo vya glasi ambazo zina dawa za chanjo ya homa ya manjano. Kuna sindano. Kuna barakoa.

Hawa ni watu wengi ambao wamesimama katikati ya majengo mawili. Kila mtu ameshikilia kifaa mkononi ambayo ni ya nyeupe wakizifungua vifaa hizo ambazo ni viti na meza za plastiki .

Hapa ni hospitalini ambapo kuna madaktari wengi. Chumba hili ni chumba maalum ya kufanya upaswaji hospitalini. Madaktari hao wanasaidiana katika oparesheni la mgonjwa huyu.

Nyumba ndogo la choo ambayo imejengwa, choo imepigwa rangi ya samawati kwenye milango imejengwa n mawe ya kidawa na ina tenki ya kuosha mkono kando yake.

Hapa ni hosipitalini ama inje ya hosipitalini ambapo kuna madaktari wawili wanasaidiana kusafisha mgonjwa huyo mwanaume maskio akiwa ameshikilia kifaa ambayo iliyo maji kando ya masikio yake.

Sehemu hii ni jangwa. Kuna watu wengi ambao wamejumiuka pamoja wakiwa na mitungi za kubeba maji na wheelbarrow katika sehemu hii. Sehemu hii ina maji katika kidimbwi ama kisima. Kuna majumba kando ya kisima hii ya mabati.

Hapa ni hospitalini, daktari akiwa amesimama amevalia barakoa, mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti maalum, daktari huyu ameangalia mgonjwa kwenye sehemu yake ya mdomo, ili aweze kumkagua mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitalini ambapo daktari amemshikilia mgonjwa mkononi ili aweze kumtazama ama kujua mahali ambapo mgonjwa anaumwa. Mgonjwa huyo ni msichana ambaye ameketi kwenye kitanda hospitalini.

Kuna nyumba ambayo juu yake kuna tenki kubwa ya kuhifadhi maji . Pia kuna watu ambao wanachota maji chini ya jumba hili na mitungi.

Kuna vyupa viwili vidogo vya glasi. Vyupa hizi vina dawa ndani yake. Dawa hizi zinatibu magonjwa mengi.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti la plastiki, daktari akiwa amesimama akimshikilia mkononi akimchanja katika sehemu hio ambayo ameshikilia.

Hapa ni hospitalini . Juu ya meza hili kuna vyupa vidogo ambazo zina chanjo ya ugonjwa wa surua. Kuna sindano juu ya meza hili.

Hapa ni hospitalini, sehemu ya kufanyia wagonjwa mazoezi ambao wana, hawana nguvu katika sehemu zao za miguu ama misuli zao hazina nguvu, mgonjwa huyu hana nguvu mkononi ameekelewa mashini fulani ya kurudisha nguvu.

Hapa ni hospitalini, juu la maza hili kuna chupa kadogo ambalo ni la chanjo la polio. Kuna sindano imeweza na kuna stethescope ya nyekundu juu la meza hili pia.

Kuna watu wengi katika sehemu hii. Siku hii ni ya chanjo. Madaktari wanawachanja watoto wadogo kulingana na chanjo ambalo linapeanwa kwa watoto. Daktari huyu amemshika mtoto akimtazama mama akiwa ameketi chini akishikilia mtoto.

Hapa ni hospitalini sehemu maalum ya kung'oa meno. Madaktari hawa ni wawili wakisidiana kung'oa mgonjwa meno ambaye amelala kwenye kitanda ya wagonjwa. Kuna vifaa juu ya meza ambazo madaktari wanazitumia kungoa meno hizo.

Kuna mtoto ambaye ananawa mikono, akimwagiwa sabuni na mama, watu hawa wamevalia barakoa, mtoto huyu anaosha mikono yake akitumia maji ambayo iko kwenye tanki.

Kuna magari aina ya Nissan ya rangi ya jivu imesimama katika uwanja huu. Kuna wanadada wawili ambao wamevalia barakoa na kila mtu amevalia gloves mkononi.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna mmama ambaye amelazwa kwenye kitanda akishikilia mtoto kifuani. Kuna watu ambao wamekuja kumtazama mama huyu wakiwa ni watu wengi.

Dawa ambayo ni ya chanjo ya ugonjwa wa surua. Dawa hii imeekwa katika chupa ambayo imefungwa na kifuniko nyekundu kando yake mna sindano ya kutumia kuchanja.

Watoto ambao wanachota maji, watoto hao wanachota maji kwenye mfereji ambayo ina uchafu mno, wanatumia mitungi ya lita tano.

Hapa ni hospitalini ambapo daktari ameketi kwenye dawati lake akiongea na mgonjwa ambaye ameketi katika kiti cha plastiki ili daktari aweze kumsikiliza mgonjwa na kujua shida yake. Daktari amevalia barakoa akiwa ameshikilia kalamu mkononi akifungua kitabu.

Mtu ambaye anapokea chanjo kutoka kwa daktari, mtu huyu amevalia barakoa anapewa chanjo kwenye sehemu ya juu ya mkono. Daktari anampa chanjo akitumia sindano.

Hapa ni hospitalini sehemu maalum ambapo watoto wadogo ambao wajafika kilo ambaye inahitajika wanaifadhiwa. Sehemu hili ina joto, sehemu hili ni ya kuwapa watoto hawa viakula na kuchungwa kutokana na maradhi. Kuna madaktari wawili ambao wanaona watoto hawa.

Hapa ni barabarani. Kuna watu ambao wamejifunika mwavuli. Kunanyesha eneo hili barabara kuna maji ambayo yamefurika. Kuna tuktuk, kuna magari, kuna magari mengi mengi, kuna ua kando ya barabara hili. Kuna miti mengi.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna madaktari wawili wakihudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda hilo. Daktari hawa wanamtibu mgonjwa huyo juu wamevalia barakoa; ikiwa ni mwanaume na mwanadada mmoja.

Hii ni chupa ya plastiki ambaye ina vidonge vya dawa ambazo dawa hizi ni ya kala nyeupe, ni za virutubishi za mifupa ama vitamini ya kukuza mifupa.

Hapa ni hospitalini. Sehemu maalum pa kufanya mazoezi kwa watu wazima na watoto. Kuna mtoto ambaye anafanyishwa mazoezi ili miguu zake ziweze kutembea. Daktari akiwa ameshikilia miguu za mtoto huyo mdogo.

Kuna vyupa ambazo zimewekelewa juu ya chombo fulani, kuna posta ambayo yameandikwa daktari Boda. Daktari huyu amejiweka kwenye posta ambayo ame....katika chupa hizi zina madawa tofauti tofauti ya kukuu za nguvu za kiume na baiskeli..

Mtoto ambaye ako katika kifaa cha kuhifadhi moto. Kuna mama ambaye anashughulikia mtoto. Amevalia shati jekundu.

Hapa ni hospitalini wamama wameleta hawa wameleta watoto kwa chanjo. Daktari amevalia glavsi na amevalia barakoa akimchanja mtoto mmoja katika pacha mama huyu akitazama mtoto akilia.

Kuna mtu ambaye amevalia nguo za manjano akiwa amebeba kifaa mkononi , mgongoni , amevalia gloves akipiga dawa , mimea katika shamba hili .

Hapa ni hospitalini, kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda akiwa amefungua mdomo; daktari akitumia kifaa ambaco ameshika mikononi kuimulika mdomo hiyo ili aweze kuikagua shida ya mgonjwa.

Watu wanne ambao wamesimama mbele ya nyumba katikati yao kuna mikebe miwili ambayo imetengenezwa kuwekwa maji ili watu waweze kusafisha mikono yao.

Hapa ni chumba ambapo kuna mama ambaye ameketi chini kwenye sofa ,ameshikilia mtoto mkononi akiwa akiongea na mtu funani wakijadiliana kuhusu jambo fulani.

Hii, ni chanjo, ya, ugonjwa wa surua, ipo ka, kuna chupa mbili, ambazo ziko mbele ya boxi, ambayo ina dawa hizo.

Hapa ni hospitalini, ni chumba maalum la kuhifadhi watoto ambao hawajafikisha umri na mahali ambapo watoto hao wanalishwa na kuchungwa kulingana na ugonjwa yeyote. Daktari anamfunika mtoto huyu kwa kutumia kitambaa ili mtoto huyu aweze kupata joto.

Kuna watu wengi ambao wamejumuika katika eneo hili ambapo kuna ajali baina ya lori mbili aina ya *transist* na lori ya petroli watu hawa wamekuja kujionea vile ajali hio imetokea.

Hii ni chupa ya plastiki ambayo ina dawa ya wagonjwa wa kifafa, dawa hizi zinapewa wagonjwa hawa ili waweze kupona katika ugonjwa huo.

Hapa ni hospitalini ambapo daktari anaongelesha mgonjwa kuhusu jambo fulani akiwa ameshikilia kifaa mkononi na kalamu akimwelezea mgonjwa shida yake.

Hapa ni hospitalini, kuna daktari. Kuna mama ambaye ameshikilia mtoto mkononi daktari akimpa mtoto huyo dawa kupitia mdomo.

Kuna watu wengi ambaye wamejumuika wakishika rununu zao wakipiga picha jengo ambalo limeboromoka, katika eneo hili kuna majumba mengine ya ghorofa kando ya jengo hilo, kunamanguo ambayo yameanikwa katika karibu na jumba iliyoboromoka.

Hapa ni hospitalini ambapo daktari amevalia barakoa shingoni mwake mna stetoskopu kuna kuna mama kando yake, daktari anamwangalia mtoto wake.

kuna watu wawili, ambao wamekuwa na uso wa kutabasamu. Moja wakiwa ameketi chini, akiwa ni mgonjwa moja, mwingine akiwa amevalia gloves mikononi ni daktari. Kando yao kuna tarakilishi.

Kuna wamama wawili ambayo ambao wanabeba mitungi mgongoni. Mitungi hii ikiwa yana maji. Mama ambaye ako nyuma amebeba mtoto kifuani akiwa amemfunga na leso. Eneo hili linakaa kuna shida ya maji.

Mama ambaye ameshika mtoto, ameshikilia mtoto kwenye kifua chake, mama huyu amelala kwenye machela na yuko akitabasamu mtoto.

Haya vyupa vya dawa ama virutubisho ama vitamini ambazo ni za rangi kadhalika zina vidonge mbalimbali za kuipa miili virutubisho kama vile Vitamini vya D3

Hii ni sindano, na chupa ambayo , chupa ya glasi ambayo ina dawa ya chanjo ya surua, sehemu hii ni hospitalini.

Hapa ni hospitalini kuna wagonjwa wengi ambao wamekuja hospitalini ili kuchanjwa . Kuna mama ambaye ameketi chini akishiklia fomu mkononi akiwa amevalia barakoa, daktari akimchanja kwenye sehemu ya juu ya mkono.

Hapa ni hospitalini daktari ameshikilia sindano ambaye yenye dawa kuna mama ambaye ameshikilia mtoto ambaye anataka kuchanjwa kutumia dawa hii.

Hapa ni hospitalini katika chumba cha kuwaifadhi wagonjwa, wenye wako hali maututi. Daktari amesimama kwa kua pahali hii ikiwa kuna vitanda.

Hapa ni hospitalini daktari amevalia barakoa na mgonjwa ambaye ni mtoto, ambaye ameshikiliwa na mama yake mkononi daktari akimchanja ama akimdunga sindano.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna madawa mengi juu ya meza hili, kuna mikebe mingi ambazo vina vidonge mingi za dawa, kuna dawa za kujani, kuna dawa za samawati.

Kuna watu wengi katika sehemu hili, watu wakiwa wamesimamia katika jengo ambalo lina poromoka. Kuna watu ambao wamekuja kuangalia kama kuna waathiriwa ambao wamefunikwa na jengo hilo ambalo limeporomoka.

Mama ambaye ana osha mkono akitabasamu kwa tapu ambayo ina toa maji, mama huyu amevalia rinda ya rangi ya kijani na anaosha mkono.

Hii ni posta ya daktari , ambayo anajiita kalazinga. Daktari huyu ameweka nambari yake kwa posta hili akisema yeye ni daktari mwenye nguvu za uchawi.

Wahudumu ambao wanamhudumia mgonjwa mmoja ambaye ana shida ya meno, wahudumu hawa wamevalia barakoa wengine wamevalia viziwizi vya kichwa hili kuhakikisha usafi.

Daktari ambaye anampa mgonjwa huduma anamwangalia meno zake daktari amevalia kizuizi cha nywele na amevalia barakoa pia.

Hawa ni watoto wadogo, mtoto mmojs akiwa na vipele mkononi mikononi, mwake mtoto huyo anaonekana kulemewa na vipele hizo.

Duka ambalo linauza dawa. Duka hili linauza dawa ya aina mbali mbali zimefungwa katika vyupa na kuna ambazo zinapimwa kama..

Hapa ni hospitalini, kitengo cha kutenga wamama walio zalisha, mama huyu ameshikilia mtoto wake mkononi, akiwa amekalia kwenye kiti maalum.

Kuna mtu ambaye amesimama akiangalia posta ambayo imebanwa kwenye mti wa stima ambalo limeandikwa biashara nyota, kuvuta mapenzi akiwa ameandika jina lake katika posta hilo.

Hapa ni hospitalini, ambapo kuna daktari ambaye anachanja mtoto kwenye sehemu ya mikono ya juu akishikiliwa na mama yake ambaye ameshuka nywele.

Kuna daktari ambaye anachanja watoto, kuna mama ambaye ameshikilia mtoto ,kuna boxi ambalo sindano zinatupwa baada ya kuchanja watoto hawa. Watu wengi wamesimama kusaidia daktari wengine wakiiba madawa ya kudunga. Kuna meza juu ya meza hilo kuna dawa.